Watu wakubwa wa umri na jinsia mbalimbali, wapo ndani ya chumba kidogo wakichangiana, mawazo na elimu mbalimbali, ili kuweza kuongeza ujuzi na maarifa.

Watu wa umri mbalimbali waliokosa fursa ya kusoma wakiwa wadogo, kutokanana na changamoto tofauti kama vile, swala la kiuchumi; wamekusanyika eneo moja, ili kuweza kupata elimu.

Watu wa kike na wakiume walio na umri mkubwa waliokosa fursa ya kusoma wakiwa wadogo, wamekusanyika eneo moja, kwa dhumuni la kuonesha walivyojifunza ufanyaji kazi wa mifumo ya umeme.

Mfumo wa elimu inayotolewa kwa watu waliokosa fursa za kusoma, wakiwa watoto wadogo inalenga kuwapa ujuzi wa kuandika, kuhesabu na maarifa katika maisha.

Watu wanapata maarifa na ujuzi mbalimbali ili kuboresha maisha yao binafsi, kijamii na uchumi; kwa lengo la kuongeza elimu, kubadilisha fikra na kujihamasisha kujifunza mambo mapya.

Taasisi inayojihusisha na kutoa elimu kwa watu wazima, waliokosa fursa ya kuipata wakiwa wadogo. Lengo lake ni kuwawezesha wawe na ujuzi wa kusoma, kuandika au kuhesabu na maarifa ya kimaisha.

Duka linaliuza vitabu vya aina mbalimbali kama vile: vya shule, fasihi, dini, hadithi, marejeo; pamoja na vifaa vya kuandikia vikiwemo: kalamu, daftari na kadhalika.

Sehemu ya kulea watoto wadgo; ina darasa la awali kuanzia umri wa miaka mitatu hadi umri wa miaka mitano, wakijiandaa na shule ya msingi, pamoja na uwanja wa michezo kwa shughuli za mazoezi.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madarasa na ofisi mbali mbali, linatumika kwa ajili ya kutoa huduma za elimu kwa watoto wadogo, kwanzia darasa la kwanza mpaka la saba.

Watoto wa umri kuanzia miaka sita mpaka kumi na tatu, wapo darasani na mwalimu wao kwenye shule ya msingi wakijifunza somo la kiingereza namna ya kutamka herufi.

Eneo kubwa zuri la shule ya msingi, ambayo ni hatua ya kwanza rasmi, inayomuwezesha mtoto kupata ujuzi wa kusoma, kuandika, na kuhesabu.

Shule inayotoa masomo ya msingi kwa watoto wa kawaida wenye umri wa miaka kuanzia sita mpaka kumi na tatu, lengo lake ni kuwapatia wanafunzi maarifa ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Kitabu cha kingereza kinachotumiwa na wanafunzi mbalimbali wa shule ya msingi ili wajue kusoma, kuandika, kuzungumza na kuielewa lugha.

Maabara iliyo safi ndani ya jengo la shule, inatumika na wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya kuweza kusoma kemia, baiolojia na fizikia kwa vitendo.

Eneo kubwa zuri na safi lipo ndani ya mazingira ya shule, lina vitanda vingi vinavyotumika na wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya kupumzika wanapotoka darasani.

Eneo kubwa zuri la kisasa, linaitwa maabara, linatumika na wanafunzi wa sekondari, kwa ajili ya kusoma fizikia, kemia pamoja na baiolojia.

Mwalimu amesimama darasani, anatumia vifaa maalumu kama vile: chupa na makopo ya plastiki pamoja na ubao; kwa ajili ya kufundisha jinsi mmeng'enyo wa chakula unavyofanya kazi.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wa umri na rika na jinsia mbalimbali, wapo ndani ya darasa, wanamsikiliza mwalimu wao kwa umakini, ili wajiongezee maarifa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wako darasani na mwalimu wao, wakisoma elimu mbalimbali kwa lengo la kujiongezea ujuzi na maarifa, ili wawe na mchango chanya kwenye jamii.

Watu wa jinsia ya kike wapo ndani ya chumba kidogo kilichopo kwenye mazingira ya shule ya urembo, wanajifunza namna bora ya kumnyoa mteja, ili kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la chuo linalotumika na wanafunzi wa kike na kiume, wa umri mbalimbali, kwa ajili ya shughuli za kusoma, pamoja na majadiliano ili kujiongezea maarifa.

Wanafunzi wengi waliovalia makoti ya bluu, wapo ndani ya chumba kidogo cha ufundi, wakisoma elimu kwa vitendo, ili wajiongezee maarifa na kuwa na mchango chanya kwenye jamii.

Watu wapo darasani wanapata mafunzo ya vitendo na nadharia kwa pamoja, ili kuwasaidia wanafunzi wawe na ujuzi wa kufanya kazi kama, umeme.

Watu wa jinsia ya kiume, wanafanya kazi ya kujifunza jinsi vifaa mbalimbali vinavyotumia umeme, kwa ajili ya kujiongezea maarifa na kuweza kupata kipato mbeleni.

Mwanafunzi aliyevalia koti la rangi ya bluu, yupo kwenye chumba kidogo cha ufundi, anajifunza namna mifumo ya umeme inavyofanya kazi, ili kujiongezea maarifa.